Naona mashabiki wakishangilia timu yao ya Kenya. Baadhi yao, moja wao amevaa nguo ya, nguo nyekundu yenye rangi nyekundu, mwigine nguo nyeupe, lakini zote zina rangi za bendera ya Kenya.